Hili ni jengo lililo na rangi nyeupe, rangi ya manjano na rangi ya hudhurungi. Juu yake lina maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Yameandikwa hivi, "Kenya Medical Training College, Mombasa Campus".

Hiki ni kitabu, ambacho kinaonyesha picha ya farasi wawili waliopandwa na watu. Kitabu hiki kina maandishi yanayosomeka, Nyota ya Kiswahili.

Hili ni jengo la rangi nyeupe upande wa juu na rangi ya kijani kibichi upande wa chini. Key ya rangi ya kijani kibichi na maandishi. Maandishi yenyewe yanasomeka hivi " MIRITINI SECONDARY SCHOOL ".

Hili ni lango kuu la kuingilia shule. Limepakwa rangi nyeusi. Ukuta wa shule hii ukionekana kuwa mweupe na upande wa chini, kukionekana kuwa wenye rangi ya kijivu.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi. Kimeandikwa kwa lugha ya kiingereza yani play, learn and grow together. Kwenye kitabu hiki kuna wanafunzi ambao wanaonekana kuinua Kila mmoja mkono wake juu.

Huu ni mjengo wa shule. Kuna maandishi ya rangi nyeusi upande huu wa juu pamoja na beji, yameandikwa hivi, kwa lugha ya Kiingereza: Amani Primary School Hon. Ramathan S. Kajembe Block.

Hili ni jengo la ghorofa moja. Jengo hilo lina maandishi upande wake wa mbele yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza. Chini ya jengo hili kuna mbuzi watatu na mbele yake kuna ukumbi.

Kuna wanaume watatu wamesimama. Wanaume wawili wamesimama kwa kutumia magongo hii kwamba hawa wawili ni walemavu na huyu watatu anawapatia maelezo ya michezo.

Hii ni fomu ambayo hupeanwa shuleni au chuoni. Ina stakabadhi na vitu vyote vinavyohitajika ili mwanafunzi aweze kupata nafasi ya chuo hicho. Kunazo picha mbalimbali kwenye fomu hii.

Kuna viti vilivyoshikamanishwa na locker . Chini, sakafu ni ya hudhurungi. Mbele kunaonekana kukiwa na mstari ambao unaashiria kuwa huenda ukawa ni ubao.

Hiki ni chumba kilicho na viti vilivyo shikamanishwa na vimeza. Upande wa mkono wa kulia sehemu ya juu kuna ubao kisha kwenye kuta kuna komputa.

Hii ni sehemu ya kuegeshea magari. Kuna magari matatu ambayo yanaonekena kuegeshwa. Magari haya yana rangi ya manjano na yana husishwa na ubebaji wa wanafunzi kutoka shuleni hadi nyumbani.

Huu ni mlango na juu yake kuna bango lililo na rangi nyeupe na maandishi ya rangi mbalimbali, nayo yameandikwa kwa lugha ya Kiingereza, "Welcome".

Kuna mwanamke aliyeabiri gari la tairi tatu la walemavu. Amevalia mavazi meusi na mavazi hayo upande huo wa juu ni ya rangi nyekundu yameandikwa Kenya.

Kuna bango lililo mbele la jengo na mti. Nalo limeandikwa hivi, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Secondary and Technical School.

Hawa ni wachezaji wa mpira. Wote wanaonekana wakiwa wameshikilia magongo yanayowasaidia katika hali yao ya ulemavu wa miguu. Mpira unaonekana ukipepea angani.

Kuna ukuta ulio na rangi mbili tofauti. Kwenye ukuta huo kuna bango lililoandikwa na linamaandishi iliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza, yanasomeka hivi" JAFFERY NURSERY AND PRIMARY SCHOOL".

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira wa miguu. Wanaonekana wakiwa katika hali yao ya mchezo. Kila mmoja ameshikilia magongo ya kumsaidia katika kucheza mpira huu.